Duka la kuuza nguo za mitumba au nguo zilizotumika. Ndani ya duka kuna wateja kadhaa wakichagua nguo kwenye mabega yaliyopangwa kwa mistari. Wateja wengine wamevaa barakoa. Duka lina mwanga wa kutosha na limepangwa vizuri na kuna vyumba vya kubadilishia nguo, upande wa nyuma vilivyo na mapazia mekundu. Pia, kuna mabango madogo ya matangazo, yaliyowekwa juu ya mabega na kwenye kuta.

Kundi la watu wakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi wakizunguka magari yaliyoegeshwa. Wengine wamesimama, wengine wamekaa chini kwenye nyasi wakiendelea na mazungumzo au kula. Kuna mtu mmoja ana sahani mkononi. Mtu mmoja upande wa kushoto amevaa fulana ya njano yenye maandishi labda ni mlinzi au msimamizi wa maegesho. Miti mirefu ya kijani na nyumba ndogo ya mbao yenye paa jekundu na kuta za kijani inaonekana kwa nyuma.

Sehemu ya mboga ndani ya duka kubwa. Rafu za plastiki za kijani ambazo zimepangwa mboga na bidhaa mbichi mbalimbali kutoka kushoto kwenda kulia juu kuna karoti zilizopangwa kwa mafungu. Vitunguu saumu vikiwa vimewekwa kwa wingi kabeji kubwa za kijani, tangawizi mbichi na ndimu au machungwa ya kijani. Chini kabisa kwenye rafu kuna majani ya mboga kama vile sukuma wiki ama spinach .